Hiki ni kifaa cha kushikilia vitu vidogo au kifaa cha kufunga vitufe chenye mpini mrefu wa rangi nyeusi na ncha ya chuma iliyopinda lenye umbo la V, mpini una muundo wa mitindo ya mstari iliyonyooka.

Hiki ni kiti cha magurudumu maalum kinachofanana na kiti cha kuogea au cha choo. Kina fremu nyeupe ya chuma na sehemu za kijivu laini kwa ajili ya kukalia, kuegemea mgongo na sehemu za mikono. Kiti hiki kina magurudumu manne na pia sehemu mbili za kuweka miguu.

Mgonjwa yuko kitandani hospitalini, akiwa amezungukwa na wahudumu wawili wa afya. Wahudumu wote wamevaa mavazi maalum ya kijikinga meupe. Mgonjwa amevaa barakoa, na anatibiwa, juu yao kuna kifaa cha kufuatilia mapigo ya moyo, na vitu vingine.

Hiki ni kipimajoto cha kidijitali. Kipimajoti hiki kina rangi nyeupe na samawati. Sehemu ya juu ina ncha ndogo ya chuma na sehemu ya kati ina skrini ndogo ya kidijitali iliyozungukwa na umbo la samawati. Chini ya skrini kuna kitufe cha rangi nyeupe na sehemu ya mwisho kabisa la kifaa ina rangi ya samawati.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye anampa mama mzee sindano. Muuguzi huyu amevaa barakoa nyeupe, ameinama na anatoa sindano kwenye mkono wa mwanamke. Mama huyo aliyeketi ana barakoa nyeupe na amefungwa kitambaa cha rangi nyingi kichwani.

Hawa ni wanawake wawili. Mmoja wao ni mzee, ameketi kwenye kiti. Amevaa kitambaa cha kichwa na nguo ya kitamaduni yenye rangi nyeusi na nyeupe. Pia amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Mwanamke huyu mzee anashika kalamu.

Fimbo hili la kutembelea lina rangi nyeusi na muundo wa nyuzi za kaboni. Ina mpini wenye umbo la taa, ambao umefungwa kwa kamba ndogo nyeusi. Fimbo hio ina ncha ya mpira, kwa ajili ya usalama na udhabiti.

Huyu ni mfanyikazi wa afya akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga na maradhi akimsaidia mgonjwa aliyevaa koti la hospitali la samawati mfanyikazi huyo anamshika mgonjwa mgongoni labda akimsaidia kusimama au kumtuliza hali inaashiria kua mgonjwa huyo anahitaji uangalizi maalum.

Hii ni fimbo ya kutembelea inayoweza kusaidia watu walio na matatizo ya kutembea fimbo ina rangi nyeusi na imetengenezwa kwa chuma ,sehemu yake ya juu ina mikono miwili ya kushikilia kushoto mkono wa mtu umeishika vizuri kulia inaonyesha fimbo nzima ikiwa imesimama ikiwa na sehemu ya chini yenye miguu minne midogo na sehemu nyingine.

Sehemu ya juu ya mwili wa mtu kuanzia kiunoni kuenda juu. Aliyevaa tishati ya zambarau na katpula nyeusi. Mkono wake mmoja umevaa kifuniko cha plastiki kinachofanana na glavu kinachoelea juu ya mkono wake na kufunika kiganja chake.

Hii ni kiti cha magurudumu cha kisasa kikiwa na muundo wa chuma chepesi. Kiti hicho kina sehemu ya kukalia na ya kuegemea ya rangi nyeusi. Kwenye sehemu ya mbele kuna meza nyeupe iliyounganishwa ambayo inaonekana kama meza ya chakula au kazi.

Huu ni mkono wa mtu labda mtoto, ukiwa umeshika vipande viwili vidogo vya chakula au biscuit , kipande kimoja ni kikubwa na kimejaa kwenye kiganja cha mkono, huku kipande kingine kidogo kikiwa kimeshikiliwa na kidole.

Kundi la watu wakishiriki katika shughuli za mazishi. Watu wanne wamevaa suti nyeupe za kujikinga na wamevaa barakoa .Wanashika jeneza jeupe wakiweka ndani ya kaburi.

Hii ni taswira iliyo na maelezo mengi ya seli au virusi. Ina umbo la duara lenye tabaka kadhaa likiwa na ganda la nje la samawati na zambarau lililopinda, na katikati kuna kitu chenye muundo wa kimiani au kiini chenye rangi ya kahawia. Inaonekana kama mfano wa kisayansi au kidigitali wa kiumbe cha hadubini.

Huyu ni mwanamke, labda kutoka jamii ya wamaasai au Samburu akimlisha mtoto mdogo. Mwanamke huyu amevaa mapambo ya shanga yenye rangi nyingi shingoni na kichwani, na pia bangili kwenye mkono wake. Anashika mtoto kwa upendo na mtoto anaonekana akipokea chakula au dawa kutoka kwenye kifaa chekundu na cheupe.

Huyu ni mtoto mchanga, akiwa na nywele fupi zenye rangi ya kahawia na amevalia sweta yenye rangi tofauti. Ameketi na kunywa kutoka kikombe cha waridi. Yuko juu ya blanketi au mto na nyuma yake kuna ukuta mchafu. Mtoto huyo anaonekana akihitaji msaada au akiwa katika mazingira magumu.

Hawa ni wataalamu watatu wa afya wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga yenye rangi ya samwati mavazi hayo yanajumuisha kofia, barakoa na suti kamili wataalamu hawa wamesimama karibu na gari la wagonjwa.

Kundi la watu, wanaume kwa wanawake, wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi, huenda ni mkutano wa serikali au jamii. Watu hawa wamevalia sare au nguo za rangi mbalimbali na wote wamevaa barakoa za matibabu. Mwanamke mmoja amevaa rinda la rangi ya samawati na koti jeusi anapokea kitu kutoka kwa mwanamume aliyevaa suti ya samawati.

Hii ni kundi la watu wakiwa nje ya gari la wagonjwa, miongoni mwao kuna watoto wawili wenye viti vya magurudumu, na viti vingine vya magurudumu vikiwa vimefungwa kwenye masanduku mbele yao. Watu hao wanaonekana wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya hafla ya msaada au msaada wa kijamii.

Kundi la watu wakiwa chini ya hema . Inaonekana kama ni sehemu ya huduma za afya au kampeni ya matibabu . Mwanamke aliyevalia aproni nyeupe na shati la rangi ya waridi, ambayo inaonekana ni mtaalamu wa afya . Anamchunguza kijana aliyevaa tishati ya rangi ya waridi na kofia nyeusi.

Hii ni kambi ya matibabu au upimaji wa afya nje. Chini ya hema la rangi ya samawati na nyeupe. Watu kadhaa wanaonekana wakihusika katika shughuli mbalimbali. Daktari mmoja wa kike amevaa sare ya samawati anampima mwanamke mwingine aliyeketi chini.

Kundi la watu watano wakiwa wamesimama nje kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Watu hao wanaonekana kushiriki katika shughuli, labda ya uhamishiaji. Mwanaume aliye mbele amefunika macho yake kwa mikono, akionyesha labda wanajaribu kupima uwezo wa kuona au wanafanya mazoezi ya macho.

Wataalam wa afya wakiwa wameketi kwenye meza wakiangalia masanduku na chupa za dawa, wanawake wote wawili wamevaa tishati nyekundu na wanaonekana wakishiriki katika shuguli ya matibabu au kambi ya afya. Meza imejaa vifaa vya matibabu.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki katika duara, wengine wamevaa fulana au vazi la samwati inaonekana kama wanfanya mkutano au warsha ya kikundi kidogo ndani ya chumba.

Hawa ni wanawake wawili labda wataalam wa afya, wameketi kwenye meza ndani ya hema. Wanawake wote wawili wamevaa fulana na wanafanya kazi kwa makini. Mwanamke wa kushoto amevaa kofia ya samawati ya upasuaji na barakoa.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wamekaa katika eneo chafu lenye uchafu mwingi wakiwa wanazungumza. Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya samawati na barakoa. Mwanamke huyo aliye mbele anaonekana akiwalelekeza au kuongea nao na fulana yake ina maandishi yanayosomeka.

Huu ni mkutano au warsha, unaofanyika ndani ya chumba chenye muundo wa kipekee. Watu wengi wanaume kwa wanawake wameketi kuzunguka meza ndefu iliyopangwa kwa umbo la U. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo, chupa za maji na vitabu.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mkutano au hafla uliojaa watu wengi wameketi kwenye meza za duara. Meza hizo zimefunikwa kwa vitambaa nyeupe na viti vyeupe. Kuna chupa za maji na vitambaa vya meza vya samawati .

Hii ni kundi la watu, labda viongozi au wataalam wakiwa kwenye mkutano rasmi. Wameketi kwenye meza ndogo ya mikutano. Wanaume wengi wamevaa mashati ya kitamaduni au nguo za kawaida.

Huu ni ukumbi mkubwa wa Bunge ambapo wakirishi waliochaguliwa na wanachama wa mbunge wameketi. Kiti cha Spika au Mwenyekiti kipo mbele, kikiwa kimezungukwa na meza zilizopangwa kwa mfumo wa duara nusu. Kuna bendera ya Kenya na bango la Nairobi linaonekana kwa mbali.

Mkutano au semina iliyojaa watu kwenye chumba cha mikutano. Watu wengi wakiwemo wanaume na wanawake wameketi kwenye meza ndefu iliyopangwa kwa umbo la U. Katikati kuna mwanamke amesimama amevaa nguo la rangi ya samawati na anaonekana akizungumza na wenzake.

Hapa ni ndani ya bunge au ukumbi wa serikali ukiwa umejaa wajumbe na wabunge. Wanaume na wanawake kwenye viti vya kijani vilivyopangwa kwa safu. Katikati ya ukumbi kuna meza ndefu ambapo viongozi au maafisa wa serikali wamekaa.

Kundi la watu wakiwa kwenye mkutano au kikao, wameketi kwenye meza ndefu katika chumba cha mikutano. Watu wanaonekana kuwa wataalamu au viongozi. Wengi wao wamevalia suti. Kila mmoja anaonekana kuchukua maelezo au kushiriki katika majadiliano.

Hili ni kundi la watu, labda wataalamu au viongozi, wakiwa kwenye mkutano au kikao. Watu hao wameketi kwenye meza ndefu, yenye umbo la U. Wengi wao wamevaa mavazi rasmi ya kiofisi.

Mkutano wa kitaalamu au kikao cha kamati unaofanyika ndani ya chumba cha mkutano, kuna kundi la watu wengi wao wanaume na mwanamke mmoja wameketi kwenye meza lenye umbo la U.

Hii ni zana ya meno zilizowekwa kwenye mandhari nyuma ya rangi ya samawati, ya kijani kibichi. Katika picha kuna model ya mfano wa jino la kupandikizwa ambalo linaonekana kama mti wa meno.

Huyo ni daktari wa meno ambaye anaonekana kuwa mwanamke akimchunguza mgonjwa wake. Mwanamke huyu ameva koti jeupe na barakoa ya matibabu na anatumia vifaa vya meno kumchunguza mgonjwa. Mwanaume ambaye ame lala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa ameva shati la mraba na amevaa viatu vyeusi.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo tunamwona mwanamke aliyevalia nguo yenye milia ya samawati na nyeupe. Anaonekana akitabasamu . Chumba hii inaonekana kuwa sehemu ya mapokezi ya kliniki ya meno.

Wataalamu wa afya wanafanya upasuaji au utaratibu wa matibabu kwa mgonjwa. Wataalamu wote wawili wamevaa nguo maalum za upasuaji ikiwemo kofia, barakoa na glavu. Mtaalamu aliye upande wa kushoto amevaa vazi la kijani na amevaa miwani maalum ya kukuza ili kuona vizuri eneo wanalofanya kazi.

Hiki ni kinywa cha mwanamume ambacho kinakaguliwa na daktari au mtaalamu wa meno, ambaye amevaa glavu za samawati. Mwanamume huyo anaonekana kua na meno ambayo yana pengo , kati ya meno mawili ya mbele.

Uso wa mwanamke unaonekana wazi akiwa anatabasamu na kufumba macho, anaonyesha meno yake meupe na afya njema. Ngu zake haziwezi kunekana wazi na mandhari ya nyuma haionekani ikichukua hisia za furaha na amani.

Mikono miwili iliyovalia glovu za rangi ya waridi imeshika vifaa vya meno. Mkono wa juu unashika kibano na mkono wa chini unashika kioo kidogo cha meno. Vifaa hivyo viko tayari kutumika na mandhari ya nyuma ina rangi ya samawati iliyokolea.

Hiki ni chumba cha daktari wa meno chenye kiti maalum cha mgonjwa chenye rangi ya samawati. Chumba hicho kimepambwa kwa rangi za samawati, kwenye kuta na kina vifaa mbalimbali vya daktari wa meno, ikiwemo taa maalum, na meza ya zana.

Hivi ni vifaa mbalimbali vinavyotumika katika matibabu ya meno katikati kuna modeli ndogo ya meno ambayo inatumika kueleza karibu na modeli hio kuna vifaa vya chima vinavyotumika kwa matibabu ya meno.

Mkusanyiko wa vifaa vya usafi wa meno vilivyowekwa juu ya sehemu ya samawati iliyokolea vinaonekana. Vifaa hivyo ni pamoja na miswaki, vifaa vya meno vya kitaalamu na mifumo ya dawa ya meno.

Safu za zana za meno zilizowekwa kwenye mandhari nyuma ya rangi ya samawati. Zana hizo zimetengenezwa Kwa chuma na zina umbo tofauti tofauti kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Hii ni taswira inayoonyesha matokeo ya matibabu, sehemu ya juu inaonyesha mdomo ulio wazi na meno ambayo yamevunjika katikati. Kuna pengo kubwa, katikati ya meno hayo, sehemu ya chini inaonyesha mdomo huohuo lakini baada ya matibabu.

Hii ni hali ya mafuriko ambapo maji ya kahawia yamefurika eneo kubwa na kuna watu wengi kwenye mtumbwi. Watu wengine wamesimama ndani ya maji na wengine wanaonekana wakisaidia. Nyuma ya maji kuna nyumba na miti na anga ni samawati na mawingu inaonekana.

Hili ni lori la kuzima moto, lenye rangi nyekundu likiwa limesimama. Karibu na lori hilo kuna kundi la wazimamoto na maafisa wengine waliovalia sare zao, wakionekana kuwa katika hali ya tahadhari au zoezi. Mbele kuna mtu aliyevaa shati jeupe na tai.

Hili ni kundi la watu wakiwemo wale waliojitolea na fulana za rangi za nyekundu na wengine wenye sare za kawaida wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi labda karibu na ghala au nyumba ya mbao.

Hili ni eneo lililo kumbwa na mafuriko makubwa. Mitaa ina maji mengi ya kahawaia na watu wanatembea ndani yake. Wengine wakijaribu kupita kwa shinda. Maji yanayoonekana kufika kwenye magoti ya baadhi ya watu na majengo yanaonekana nyuma.

Hawa ni wanawake watatu wakiwa katika mazingira ya nje, labda kwenye banda au kituo cha msaada wa kwanza. Wawili kati ya wanawake hao wanafanya kazi katika kituo hicho na mmoja wao amevaa fulana nyeusi yenye nembo ya Saint John Ambulance.

Kundi la wazimamoto wanne, wakiwa wamevaa sare zao za kazi na vifaa vya kujikinga, wanaonekana wakiwa katika zoezi la kuzima moto au mafunzo. Mmoja wao yupo mbele akiongoza, ameshika fimbo ndefu ya ncha ya chuma, akijaribu kufungua mlango wa chuma wa jengo la rangi ya kijani.

Hawa ni watoahuduma ya kwanza wa shirika la Red Cross, wakimhudumia mtu aliyejeruhiwa au mgonjwa. Watu watatu wamevaa sare rasmi. Mmoja amevaa fulana nyekundu na amepiga magoti karibu na mgonjwa. Mwingine amevaa fulana nyeupe na amesimama upande mwingine.

Hawa ni watu wawili mwanamme na mwanamke wakitembea kwenye maji mengi yaliyofurika barabarani usiku. Mwanamume aliye upande wa kushoto amevaa koti refu jeusi lililo la nembo la Red Cross anaonekana akimsaidia mwanamke. Mwanamke aliye upande wa kulia amevaa koti jekundu.

Eneo kubwa la wazi likiwa na safu za magodoro na vifaa vya misaada ya dharura, watu wachache wanaonekana wakitembea katikati ya magodoro hayo, baadhi yao wakionekana wakishughulikia vifaa hivyo.

Hii ni kundi la madaktari wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji. Daktari mmoja anaonekana akifanya kazi ya upasuaji huku madaktari wengine wakimtazama.

Gari la kijani kibichi linawaka moto. Sehemu ya mbele ya gari imejaa moshi na moto unaonekana wazi. Kuna kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia sare za wazima moto, wamesimama kwa mbali wakitazama. Eneo linaonekana kama ni la mafunzo au zoezi la kuzima moto.

Hili ni gari la kijani kibichi na kahawia likiwa na lebo na maandishi 911 na PEACE OF MIND .Askari mmoja ambaye amevaa sare za kijani kibichi na kofia ya chuma amesimama juu ya sehemu ya nyuma ya gari hilo.

Hili ni gari la kubebea wagonjwa linalojulikana kama ambulensi . Lina rangi nyeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Gari hilo lina mistari mekundu kwenye pande zake. Kwenye sehemu ya nyuma, kuna neno ambulance limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu.

Hii ni kundi la watu labda wafanyikazi wa msaada, wakipakua vifaa au bidhaa kutoka kwenye boti kadhaa ndogo. Watu hawa wamevaa mavazi tofauti, baadhi wakiwa na kofia za rangi nyekundu na wengine wakiwa na jaketi za rangi ya machungwa au samawati.

Kambi ya matibabu au kliniki ya muda ambapo kuna mwanamke mmoja anayewezekana kuwa mfanyikazi wa afya amevalia kanzu nyeupe, na suruali nyekundu ya maroon . Anamchunguza mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti. Mgonjwa huyo amevalia gauni ya madoadoa. Mfanyikazi wa afya anaonekana kumpima mgonjwa.

Huyu ni mwanamke ambaye ni mtaalamu wa afya labda daktari au nesi akimhudumia mtoto mchanga. Amevaa miwani ,kitambaa chekundu kichwani na fulana nyeupe yenye nembo ya shirika la afya.

Haya ni magari ya aina ya ambulensi yakiwa yameegeshwa nje. Ambulensi iliyo mbele ni nyeupe yenye mistari ya samawati na miraba ya blue na nyeupe kwenye pande zake. Neno ambulance limeandikwa kwa herufi kubwa za samawati. Pia kuna nambari ya simu.

Kundi la watu wakiwa wamevalia fulana nyekundu zenye nembo wa msalaba mwekundu , wakisaidia kujenga mahema meupe katika kambi. Mahema hayo, yanaonekana kutumika kwa ajili ya wakimbizi au waathirika wa maafa. Mandhari ya nyuma, inaonyesha milima, miti na mahema mengine.

Rundo la vifaa vya misaada vilivyopangwa nje, labda vikiwa vimetolewa kutoka kwenye lori linaonekana nyuma. Kila seti ya vifaa, ina blanketi ya rangi ya hudhurungi, chombo cheupe cha plastiki kinachofanana na beseni au ndoo, na vifaa vingine vinavyofungwa.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa lililoalibiwa vibaya, huenda kutokana na tetemeko la ardhi. Sehemu kubwa ya jengo hilo imeanguka, ikionyesha vifaa vya ujenzi, fanicha na vyombo vingine vya ndani. Chini ya mabaki hayo, kuna gari jeusi lililo haribika na karibu nalo lingine la fedha linaonekana.

Hili ni shamba kubwa la kabechi ambalo lina mimea ambayo imepandwa kwa mistari mirefu. Katikati ya shamba kuna ishara mbili kubwa. Ishara moja inaonyesha nembo na imeandikwa cabbage jumbo f1 ikionyesha aina ya mbegu iliyotumika.

Kundi la watu, wanaume kwa wanawake, wakiwa wamesimama mbele ya lango. Wote wamevaa fulana nyeupe zenye nembo ya samawati, barakoa na glavu nyeupe. Wengine wameshikilia majembe au vijiti virefu vya mbao.

Huyu ni mtoto mweusi akipiga magoti na kunywa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la chuma. Mtoto huyo anawekwa mikono yake chini ya bomba hilo, ili kukusanya maji na anaonekana akiminya maji hayo kwa mikono yake ili aweze kunya. Maji yaliyomwagika yanaonekana yakiruka anapokunywa.

Msichana mdogo anonekana akinywa maji kutoka kwenye bomba la chuma. Anaonekana anatumia mikono yake miwili. Maji yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba na kumtokea kwenye uso. Mandhari ya nyuma ni kavu na yenye vumbi.

Hawa ni wanawake wawili katika shamba la mboga au bustani. Wote wamevalia hijabu nyeusi, wanainama wakifanya kazi kwenye mimea. Mwanamke aliye mbele anaonekana akiwa anachuma kitu kwenye mimea. Bustani hiyo imefunikwa kwa wavu au kitambaa maalum cha kulinda mimea dhidi ya jua au wadudu.

Hili ni bango liliogawanywa katika sehemu mbili. Upande wa kushoto, unaonyesha mazingira safi na endelevu yenye rangi ya kijani. Kuna majengo ya kisasa, miti, kino cha upepo na magari yanayoacha alama ya kuchakata tena. Kichwa cha upande huu, kinasema be a part of solution .

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mzima moto, akijaribu kuzima moto mkubwa. Mzima moto huyo amevalia sare maalum nyeusi na njano, kofia ngumu ya njano na anatumia kifaa cha kupumulia. Amesimama mbele ya jengo ndogo la mbao ambalo linawaka moto kwa kasi kubwa.

Hili ni shamba kubwa la chai la kijani kibichi. Miti ya chai imepandwa kwenye eneo kubwa, na inaonekana kama inapanda mlima. Mwangaza wa jua unaonekana upande wa kulia, labda ni jua la asubuhi au la jioni.

Hii ni korido ya ndani ya jengo ambapo kuna mlango wa kuingilia katika kituo cha matibabu. Kwenye ukuta wa kushoto, kuna bango jeupe lenye nembo ya samawati na nyekundu likiwa na jina fifth avenue medical and day surgery centre .

Jengo la ghorofa mbili ambalo linaonekana kuwa kituo cha afya au hospitali. Juu ya paa kuna bango dogo lenye neno hospital na 24 hours . Katika ghorofa ya chini, kuna bango kubwa lenye maandishi mekundu Lianas Medical .

Hili ni lango la kingilia kwenye jengo la ghorofa. Lina milango milango miwili mikubwa ya chuma cheusi, ikiwa imefungwa. Pande zote mbili za lango, kuna ukuta wa matofali. Upande wa kulia wa lango kuna bango refu lenye nembo ya machungwa yanayoonekana kwa sehemu.

Hili ni lango la kuingilia hospitali iliyoko eneo la Ruiru kama inavyoonekana kwenye ukuta wenye maandishi Ruiru Hospital . Kuna kibao kinachoonyesha kuwa ni hospitali ya kibinafsi. Sehemu ya mbele ina barabara ya vumbi na njia ilio tengenezwa kwa mawe ya saruji. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ya nyumba na miti.

Hili ni duka la dawa na huduma mbali mbali inaloitwa Jubilee care. Mbele ya duka kuna ishara mbalimbali zikiashiria huduma tofauti zinazotolewa. Upande wa kushoto kuna maandishi duka la dawa na photocopy . Katikati kuna maandishi chemist na M-pesa.

Hii ni sehemu ya barabara ya mji, ambapo kuna maduka mbalimbali. Duka kubwa ambalo linaonekana vizuri ni duka la dawa linaloitwa Good Life Pharmacy . Duka hili lina mlango mkubwa wa kioo na nembo yake ina herufi nyeupe.

Jengo hili kubwa la ghorofa nyingi ambalo ni hospitali kama inavyoonekana kutoka kwenye ishara ya mbele na nembo kubwa ya msalaba na ramani ya Afrika. Jengo lina muundo wa kisasa lenye kioo na paneli za rangi ya kijivu.

Hili ni duka la macho liitwalo, optica. Duka hili lina nembo ya macho mawili yaliyopangika kwa miwani. Rangi za nembo na jina ni za samawati. Sanduku la nembo na jina lina rangi ya machungwa.

Huu ni mlango wa chumba, ambao umefunguliwa. Kwenye mlango, kuna maandishi ya samawati yenye maandishi, physiotherapy room twelve , yaani tiba ya viungo. Ndani ya chumba, kuta zina rangi ya samawati, kuna mapazia ya zambarau, na mapazia mengine yenye michoro meusi, na meupe.

Hili na lango la kuingilia hosipitali iitwayo Mama Lucy Kibaki Hospital. Lango lina rangi nyeupe na samawati. Kando ya barabara mbele ya lango kuna kundi la watu wamesimama na wameketi kwenye kiriba cha rangi ya njano.

Hii ni mashine nyeupe ya X-ray ya meno. Mashine hio imewekwa kwenye kona ya chumba imefungwa kwenye ukuta. Inaonekana na sehemu ya kuweka taya ya mgonjwa kwa ajili ya picha ya meno. Mashine hio pia ina skrini ndogo ya kidijitali na vifaa vingine vinavyotumika kuendesha mashine.

Hiki ni kifaa cha kusaidia kutembea kikiwa kimeegeshwa karibu na ukuta wenye rangi ya samawati. Kifaa hicho kimetengenezwa kwa chuma kinachong'aa na kina sehemu mbili za kushikilia zenye rangi nyeusi. Kifaa hiki hutumiwa na wagonjwa au wazee wenye matatizo ya kutembea.

Hivi ni vifaa mbalimbali vinavyotumika katika kliniki ya meno, kwenye picha kuna kiti cha meno cha rangi ya kijani kibichi na nyeupe kribu yake kuna mashine ndogo za hewa na vifaa vingine vya meno.

Hii ni mashine ya matibabu haswa kifaa cha kufwatilia afya ya mtoto tumboni. Kifaa hiki kina skrini ya kidigitali inaonyesha kirafu na namba. Kwenye skrini kuna mistari miwili inaowakilisha mapigo ya moyo wa mtoto.

Hii ni meza ya daktari au muuguzi, ikiwa na vifaa mbalimbali vya matibabu, kuna sanduku la sindano zenye chapa, zenye ukubwa wa mililita mbili, kwenye sanduku hilo, kuna sindano chache, na bomba la kioo la dawa.

Hapa ni katika ward ya hospitali au chumba cha wagonjwa, kukiwa na vitanda viwili vyeupe na magondoro meusi, vitanda hivyo vinaonekana kuwa vipya, ukuta wa chumba ni wa rangi ya biege na kuna miundombinu ya hewa au gas za matibabu iliyopangwa juu ya kitanda.

Hiki ni kifaa cha kupima mapigo ya moyo wa mtoto mchanga akiwa tumboni; kikiwa na jina juu yake, na skrini yake ikionyesha mia moja arobaini na mbili. Kifaa hicho kinaunganishwa na kijiti cha kupima kupitia waya mwepesi.

Hii ni mikono ya mtu, ikitumia kifaa cha kupima sukari kwenye damu. Moja wa kidole vya mkono mmoja, inaonyesha tone la damu, wakati mkono mwingine unashika kifaa cha kupima sukari. Ambacho kinaonyesha matokeo ya thelathini na moja nukta moja.

Mwanamke huyu ambaye anaonekana kama mtalaam wa afya akiwa ameshikilia stethoscope .Mwanamke huyu ana tabasamu la upole na anaangalia kamera. Amevaa fulana maalum ya matibabu yenye rangi ya maroon na amevaa mkufu mdogo wenye msalaba.

Hiki ni chumba cha hospitali ambapo mgonjwa amelala kitandani. Mwanamume anonekana amevaa fulana ya kahawia na amefunikwa na blanketi la rangi ya kahawia. Karibu na mgonjwa kuna daktari wa kike na wafanyikazi wengine wa aya wakiwa wamesimama na wanamchunguza.

Huyu ni daktari wa kike ambaye amevaa koti jeupe la daktari akitumia kifaa kukagua masikio kuchunguza sikio la mgonjwa daktari huyo anaonekana kua makini na anaangalia sikio la mgonjwa kwa umakini.

Hapa ni ndani ya chumba ya kliniki au hospitali. Ikiwezekana ni chumba cha meno au cha eksirei. Katika sehemu hii kuna mashine kubwa nyeupe ambayo inaonekana kuwa ni mashine ya kupiga picha meno. Mashine hii ina sehemu mbili kuu zilizounganishwa.

Mikono miwili imeshika sirinji na chupa ndogo ya dawa mtu mmoja anashika chupa ndogo ya plastiki au kioo iliyo na kofia ya sindano na mwingine anashika sirinji ambapo sindano yake inaelekezwa kwenye chupa hiyo.

Huyu ni mfanyikazi wa afya ambaye ni mwanamke ameshika na kutazama sirinji. Anaonekana akitayarisha dawa au uchanjo. Mwanamke huyu anatazama sirinji na anatabasamu akionesha utaalamu na kujiamini. Amevaa koti jeupe la afya na ana nywele fupi.

Huyu ni mtaalamu wa afya labda daktari au nesi akimhudumia mgonjwa. Mtaalamu huyu amevaa mavazi ya samawati, kofia enye michoro, barakoa na glavu za samawati. Pia ana kifaa shingoni.

Hawa ni wanaume wawili, ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa afya, wakiwa wameketi kwenye meza, na kujishughulisha nakazi. Wote wamevalia koti nyeupe za maabara, na barakoa za samawati usoni. Mmoja wao anatumia simu yake, huku mwingine akionekana akizungumza.

Hii ni korido ya hospitali. Mbele kuna wafanyikazi wawili wa afya, mmoja amevaa koti jeupe la daktari na mwingine amevaa sare ya samawati na nyeupe. Wote wakiwa na barakoa. Mwanaume aliyevaa koti jeupe anasukuma toroli dogo lenye chombo cha manjano.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe la daktari akimpa mwanamume mwingine aliyeketi kwenye kiti sindano kwenye mkono wake wa juu. Wanaonekana wako nje kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma yao kuna bango refu lenye picha ya Rais wa Kenya.

Hii ni wodi ya hospitali ikionekana kama wodi ya watoto. Kuna vitanda vya hospitali vilivyopangwa kwa mistari vikiwa na nguzo nyeupe. Watu watatu wanaonekana kwenye picha.

Hawa ni watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza. Mtu mmoja ambaye amevaa shati jeupe la mikono mirefu anaonekana ameketi kwenye kiti na anashika karatasi. Mwingine aliye mbele yake anavaa koti la rangi ya kijivu na anashika faili kubwa ya manjano.

Hii inaonekana kuwa wodi ya ndani ya hospitali inayoonekana mbele ya sakafu iliyong'aa yenye vigae za rangi isiyokolea. Upande wa kushoto na wa kulia kuna vitanda vya wagonjwa na mmoja wa wagonjwa anaonekana ameketi kwenye kitanda.

Hili ni rundo la bidhaa, au vifaa mbalimbali, inaonekana kama dawa, au vifaa vya matibabu, vikiwa vimetawanyika kwenye meza, au sehemu nyingine. Kuna bokisi nyingi za dawa, zikiwemo za rangi nyeupe, na nyingine za kijani kibichi.

Huyu ni daktari au mtaalamu wa afya. Amesimama akimwangalia mteja aliyeketi. Mtaalamu huyu amevalia koti jeupe la maabara akionekana nyuma. Mteja ambaye amevaa fulana ya samawati kijani, ameketi na anatoa tabasamu na ishara ya amani kwa mkono wake.

Hii ni sehemu ya maabara au chumba cha upimaji. Katikati kuna mashine nyeupe na nyekundu labda ya kupima damu au kemikali. Mashine hiyo imewekwa kwenye meza ya maabara. Chini ya meza kuna kabati dogo yenye droo tatu.

Hawa ni wanawake wawili, wakiwa ndani ya chumba cha hospitali. Mmoja wao amemshika mtoto mchanga, aliyevikwa blanketi. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa nguo nyekundu, anaonekana akizungumza na mwanamke mwingine, aliye mbele yake.

Hili ni jengo la ghorofa mbili, linaloonekana kama nyumba ya makazi au kituo. Ghorofa ya chini imetengenezwa kwa matofali ya mawe na ghorofa ya juu ina muundo wa matofali. Kuna dirisha na milango mingi. Juu ya mlango wa juu kuna maandishi Maranatha restoration homes.

Hili ni bango la tangazo, kutoka fresh life counselling likionysha tukio la sifa za mzazi mwenye sumu, kichwa cha bango kinaandikwa kwa herufi kubwa, na chini yake kuna maneno understanding the impact of unhealthy parenting .

Huyu ni mwanaume mweusi ambaye anaonekana kuwa na huzuni au wasiwasi . Ameketi kwenye sofa na anashikilia simu yake mkononi. Mkono wake mwingine unagusa uso wake akifunika jicho lake moja, ishara ya kuchoka, wasiwasi au kukata tamaa.

Hili ni tangazo au bango linalotangaza huduma za kituo cha urekebishaji kwa ajili ya watu wanaokubaliwa na uraibu. Juu ya bango kuna nembo ya kituo na jina Stagraming Rehabilitaion Center Limited.

Hawa ni watoto wawili labda dada na kaka. Wamesimama kwenye rundo la takataka na kutazama mbele kuelekea makaazi makubwa ya watu. Nyuma yao kuna makaazi yaliyojengwa kwa nyumba za mabati yakiwa yameenea mbali kiasi.

Huyu ni mwanamke anayefanya kazi kama mzungumzaji au mwalimu akisimama mbele ya skrini kubwa ya televisheni na anatoa mada, mada kwenye skrini ian kichwa the benefits of therepy mwanamke huyu amevaa nguo ya rangi ya chungwa na anaonekana akitoa maelezo.

Huyu ni mwanamume mweusi ambaye ameketi kwenye kochi akiwa amevalia shati la samawati, surali ya jeans , miwani mikubwa meusi na saa mkononi. Anashika kichwa chake kwa mkono mmoja ikionyesha ishara ya kufikiria kwa kina au kuwa ana wasiwasi.

Hii ni boxi la dawa ambayo ina rangi nyeupe na nyekundu. Upande mmoja wa boxi una maandishi na kuna dwara la manjano linaloonyesha kuwa dawa lina miligramu mia sita kwa kila kidonge. Pia inaonyesha idadi ya tembe ndani ya boxi.

Hii ni bidhaa nne tofauti za virutubisho vya chuma yaani iron suppliments zikiwa zimepangwa kwenye mandharinyuma yenye rangi ya samawati na manjano. Kila chupa ina lebo yake na bidhaa hizi ni aina tofauti.

Hili ni kijisanduku la dawa likiwa limewekwa mbele ya mandhari nyeupe. Kijisanduku hili lina rangi ya njano na maandishi meusi. Upande wa mbele wa sanduku una jina la dawa ulioandikwa kwa herufi kubwa, na chini yake kuna maelezo mafupi.

Hili ni kijisanduku la dawa na pakiti moja ya vidonge vya dawa hiyo. Sanduku lina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya waridi. Jina la dawa linaonekana wazi ambalo limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi na waridi katikati ya sanduku.

Haya ni masanduku matatu ya sabuni ya matibabu, ambayo yana jina juu yake. Kila sanduku lina rangi ya waridi na nyeupe, likiwa na picha ya jani la mti. Maandishi kwenye masanduku yanaeleza kuwa sabuni hio, inasaidia kupambana na chunosi na mba. Kila sanduku lina uzito wa miligramu sabini na tano.

Hii ni chupa ya dawa au virutubisho vya lishe kutoka kampuni ya Steadfast Nutrition. Lebo ya chupa hiyo inaonyesha kuwa ndani kuna vidonge vya Iron pamoja na Vitamin C . Chupa ina rangi nyeupe, na lebo ya rangi nyeupe, nyekundu na kijani, maandishi mengine yanaonekana.

Hiki ni kifurushi cha dawa kinachoitwa, active iron advance. Kifurushi hicho kina sanduku jeupe na jekundu, likiwa na chapa na maelezo mbalimbali. Juu ya sanduku, kuna nembo ya herufi a, na machungwa , na nyekundu. Chini ya jina la chapa, kuna maandishi makubwa yanayosomeka.

Hili ni sanduku la dawa ambalo limeandikwa jina lake wazi. Sanduku hilo lina rangi nyeupe na kahawia na jina la dawa limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Hii inaonyesha kwamba dawa hio ni ya amoxicillin yenye kipimo ya miligramu mia mbili hamsini kwa kila kidonge.

Hiki ni kifurushi cha dawa za maumivu za Bayer Genuine Aspirin zikiwa ndani ya boksi lake la njano na chupa ya plastiki. Chupa ya dawa ina vidonge vyeupe ndani na lebo inayofanana na ya boksi. Kifurushi kina maandishi yanayoelekeza jinsi ya kutumia na maonyo mengine.

Kundi la visanduku saba vya dawa au virutubisho vya lishe, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio juu ya uso mweupe. Kila kisanduku kina rangi tofauti na kimeandikwa jina tofauti la bidhaa, kama vile Magnesium Max .

Hii ni chupa ya dawa ya Advil, lebo ya chupa inaonekana wazi ikiwa na jina Advil lililoandikwa kwa herufi kubwa ya njano. Chini ya jina kuna maandishi yanayoeleza kuwa ndani kuna vidonge hamsini, kila kimoja kikiwa na miligramu mia mbili.

Hili ni tangazo la dawa inayoitwa chemmet tablets kutoka kampuni ya chemross life sciences sanduku la dawa linaonyesha wazi likiwa na maelezo ya viambato vyake.

Hii ni chupa nyeupe ya dawa ikiwa imelala chini upande wake. Kwenye lebo ya chupa kumeandikwa, asitromythene, kwa herufi nyeusi. Karibu na chupa kuna rundo la vidonge vyeupe vilivyomwagika kutoka ndani ya chupa.

Hii ni chupa ya dawa ya vidonge ambayo ina rangi ya kijani kibichi iliyokolea na kifuniko cha rangi ya samawati. Lebo iliyo upande wa mbele inaonekana wazi ikiwa na maandishi na maelezo kuhusu dawa. Lebo imeandikwa drug facts na inaorodhesha viungo vya dawa na matumizi yake.

Hii ni boxi ya dawa ambayo ina rangi nyeupe na ina maandishi makubwa yanayosomeka Azithromycin tablets. Pia boxi hiyo inaashiria kwamba kila kidonge ina miligramu mia tano. Chini ya boxi kuna picha ya dawa ambayo ni tembe tatu za rangi ya manjano.

Sanduku la dawa ambalo limeandikwa fenbid gel kwa herufi kubwa. Sanduku hilo jeupe lina muundo wa buluu kwa chini. Kwa upande wa kushoto, kuna lebo ndogo ya pembe tatu nyekundu yenye maandishi new safety information .

Hiki ni kijisanduku la dawa kikiwa kimewekwa mbele ya mandhari nyeupe. Jina la dawa limeandikwa kwa herufi kubwa na chini yake kuna jina la viambato hai na nguvu yake ya dawa ambayo ni miligramu ishirini.

Hii ni sanduku ya dawa ya rangi nyekundu na pakiti ya vidonge vyeupe. Sanduku hili limeandikwa kwa herufi nyeupe kubwa. Chini ya jina hilo kumeandikwa two hundred miligrams coated tablets . Dawa hizi ni za kupunguza maumivu.

Chanjo hii ni chanjo la kuku la Poxvax vaccine . Chanjo hii lipo katika chupa lisilo na rangi yenye mistari nyekundu na la kimanjano. Maandishi yaliyomo katika chupa hii ni ya rangi nyeusi.

Huu ni mkono wa mtu uliovaa glavu ya samawati ya matibabu ukishikilia kifaa cha kuzuia mimba cha IUD . Kifaa hiki kina umbo la herufi T na kina waya wa shaba ulioviringika kwenye shina lake.

Hili ni tangazo la huduma za afya ya wanawake. Kichwa cha tangazo kimeandikwa, you deserve healthcare as amazing as you . Kuna picha nyingi zinazoonesha wanawake katika hatua mbali mbali za maisha yao. Picha hizo zinaonesha mwanamke mchanga , wanandoa, mwanamke mjazito, na mwanamke mzee.

Hii ni tumbo la mjamzito likiwa linachunguzwa na wataalam wa afya. Wataalam hao ambao mikono yao inaonekana, wamevaa glavu nyeupe, wanaguza tumbo la mama huyo. Inaonekana kama kuna muuguzi au madaktari wawili.

Hili ni kundi la wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki nje ya jengo wakimsikiliza mwanamke mwingine aliyesimama mbele yao. Mwanamke huyo amesimama akizungumza kwa ishara za mikono huku wanawake wengine wakiwa wameketi.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya kundi la watoto na watu wazima, na anawaonyesha bango. Mwanamke huyo amevaa fulana ya samawati na suruali ya zambarau. Anashika bango la rangi mbali mbali lenye picha na maandishi, huku wakitabasamu.

Hii ni mikono ya mtu ikishikilia kifaa kidogo cha sindano ya kujidunga. Mikono hiyo imeinua viganja vyote viwili na kifaa hicho cheupe kipo katikati. Kifaa hicho kinaonekana kuwa sindano ya kujidunga mwenyewe inayotumika kwa ajili ya dawa.

Huu ni mkono wa mtu ,ukiwa umevaa glovu ya samawati, ukishika mrija mdogo wa kupima damu .Mrija huo una kioevu chekundu, ndani yake na una lebo nyeupe iliyoandikwa kwa herufi nyeusi. Hii inaashiria kuwa ni sampuli ya damu ,iliyokusudiwa kupima magonjwa ya zinaa.

Huu ni mkono wa mtu, labda mtaalamu wa afya, akiwa amevaa glove ya rangi ya samawati, mtaalamu huyo anachukua damu kutoka kwenye mkono wa mtu ambaye haonekani vizuri, sindano yenye chupa ndogo iliyounganishwa inaingia kwenye mshipa wa damu.

Hii ni sanduku la dawa ambalo lime andikwa POSTINOR 2 kwa rangi nyeusi. Sanduku hilo lina rangi ya kijani kibichi na lina muundo wa jani wa mmea, labda mti wa mitende yenye rangi ya kijani na mistari ya machungwa. Chini ya jina la dawa kuna maandishi yenye herufi ndogo.

Hizi ni aina mbali mbali za bidhaa za uzazi wa mpango. Bidhaa hizo zimetawanyika juu ya uso wa rangi ya samawati, zikiwemo vidonge vya kuzuia mimba, Kuna pakiti kadhaa za vidonge ,moja Ina vidonge vya rangi ya kijani na nyingine ina vidonge vya rangi tofauti.

Hiki ni chumba cha upasuaji au chumba cha matibabu hospitalini. Kuna wataalamu kadhaa wa afya, wote wakiwa wamevaa sare za upasuaji na barakoa. Katikati ya chumba, kuna kitanda cha upasuaji kikiwa kimetandikwa shuka ya waridi. Karibu na kitanda kuna vifaa mbalimbali vya matibabu na mashine.

Mwanamke mchanga ameshika bango upande wa kushoto. Mwanamke huyo amesimama na anazungumza huku akionyesha kitu kwa kidole chake. Bango lililoshikewa na mwanamke lina picha ya mama, Baba na watoto wao wawili. Bango hili pia lina maandishi yanayosomeka We stand for the family ordained .

Hili ni kundi la watu , hasa wanawake wakikumbatiana kwa hisia kali. Mwanamke mmoja katikati anaonekana analia huku wanawake wengine wawili wakiwa wamemkumbatia kwa upendo na faraja.

Hizi ni bidhaa za Always zinazohusiana na kiga ya hedhi. Katikati kuna pakiti nne tofauti za bidhaa zikiwa zimepangwa. Pakiti hizo, zina rangi ya samawati na kijani na kila moja ina melezo tofauti.

Huu ni mkono wa mtu labda daktari au muuguzi akiwa amefunikwa na glavu nyeupe akimchoma sindano au kuingiza kifaa kingine cha matibabu kwenye mkono wa mtu mwingine. Kwenye eneo hilo, kuna pamba na dawa.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke akiwa ameketi kwenye kona yenye giza. Mtu huyo ameficha uso wake kwa mikono yake miwili akionyesha hofu au kujaribu kujikinga na kitu. Mwanga unamwangazia kwa sehemu ndogo na nyuma yake ni ukuta wa giza.

Kundi la watu waliokaa kwenye viti vya plastiki vya rangi ya samawati wakizunguka katika mazingira ya wazi yenye nyasi ndefu na vichaka. Wawili kati ya watu hao, mwanamume na mwanamke wamevaa fulana au vazi la rangi nyekundu lenye alama ya msalaba mweupe.

Huyu ni mama akimshika mtoto mchanga wakati mfanyikazi wa afya akimpatia mtoto huyo dawa au chanjo ya mdomoni. Mama amevaa barakoa ya kijani na amevaa nguo nyekundu na kijani. Mtoto mchanga amevalishwa kofia ya waridi na nguo yenye muundo wa maua.

Daktari ambaye amevaa koti jeupe la daktari na miwani akimchunguza mwanamke. Anatumia kifaa chenye mwanga kutazama ndani ya sikio la mwanamke huyo. Daktari amevaa kofia ya upasuaji na kinyago nyeupe.

Wanawake wawili, wanaonekana wakiwa ndani ya nyumba ya kijijini. Mwanamke mmoja amevaa hijabu nyeupe na nguo ya kijani na nyeupe. Ameketi chini na anashika kalamu na karatasi. Mwanamke mwengine, aliye mbele yake, amevaa nguo yenye rangi nyingi.

Huyu ni mfanyikazi wa afya wa kike, amevaa sare ya blue na barakoa akimchanja mwanaume aliyeketi, mwanaume huyo amevaa shati la mistari na pia amevaa barakoa.

Mwanaume anayeonekana kama mwanasayansi au mtaalamu wa mahabara, akifanya kazi ndani ya eneo maalumu ya mahabara. Labda chumba cha usalama wa kibaiolojia. Amevaa koti jeupe la mahabara, glavu, na barakoa.

Hapa ni katika wodi ya hospitali yenye vitanda vingi. Katika mstari wa mbele, mgonjwa mmoja amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi ya samawati na anaonekana kulala. Kuna msururu wa vitanda, vingine nyuma yake baadhi vikiwa na wagonjwa.

Mwanamke huyu huenda mama amemshika mtoto mchanga wakiwa hospitalini. Mwanamke anaonekana akitazama mbele kwa makini na amevaa nguo ya rangi ya kijani na manjano. Mtoto mchanga ambaye anaonekana akiwa amelala au analia kidogo ameshikwa na mama yake na amevaa nguo ya maua.

Hii ni hatua ya utoaji wa sindano labda chanjo, mikono miwili iliyovalia glavu ya samawati inaonekana wazi, moja ikiwa inashika mkono wa mtu, mwingine ukiwa unadunga sindano, kwenye mkono huo, kwenye eneo la bega.

Kundi la watu inawezekana wafanyikazi wa afya wanampatia chanjo au matibabu mtoto mchanga. Mwanamke mmoja aliyevaa kitambaa cheupe kichwani, na shati la rangi ya waridi anashika matone ya chanjo na kumwekea mtoto kinywani.

Hii ni familia mpya hospitalini. Mwanamke ambaye amevalia blauzi ya kulalia yenye rangi ya waridi na kofia ya samawati hospitalini. Ameketi pembeni na anamuangalia mtoto. Mwanaume ameketi karibu naye.

Mwanamke amevaa barakoa akimbeba mtoto mdogo mkononi mwake, wanasimama katika kituo cha afya au kliniki. Nyuma yao kuna mtaalamu mwingine wa afya pia amevaa barakoa, anayemhudumia mtu mwingine aliyeketi kwenye meza na kujaza fomu.

Huyu ni mwanamke mchanga. Amelala kwenye kitanda cha wagonjwa hospitalini. Anatazama kamera na kutabasamu kwa furaha. Amefunikwa na shuka ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna mtaalamu wa afya ambaye amevaa mavazi ya upasuaji ya samawati na kofia ya rangi inayofanana.

Huyu ni mwanamke amekaa kwenye kiti akimshika mtoto mchanga, huku mwanamme ameketi karibu nae akiongea. Wote wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa hospitali chenye vitanda vingi. Mwanamme amevaa miwani na shati jeupe.

Huyu ni mtoto mchanga ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitali. Amevaa nguo za rangi ya waridi na nyeupe. mtu mwingine ambaye mikono yake tu ndo inaonekana anashika miguu yake akimsaidia. nyuma ya mtoto kuna blanketi la mraba la rangi ya kijani na nyekundu.

Mwanamke ambaye amevaa sare iliyoandikwa speech therapist akimsaidia mtoto. Wameketi kwenye meza na mwanamke huyo anashika vitu vya kuchezea vilivyo na umbo la matunda akionekana kumfundisha mtoto.

Huu ni mkono wa mtu, labda mtoto ukiwa umeshika bakuli ndogo la kioo la dawa au chanjo . Ndani ya bakuli kuna kiowevu chenye rangi ya kahawia. Kifaa hicho kimefungwa kwa kipande cha plastiki cheupe juu yake.

Mtoto huyu yupo hospitalini, na amelazwa kyenye shuka nyeupe. Anatumia bomba au kiko kupumua. Kando yake kwenye mkono wa kushoto, lipo kipima joto.

Jengo la choo au la kufanya usafi. Jengo hilo lina rangi ya samawati na machungwa na lina milango ya rangi ya samawati pia. Kuna mabomba mawili ya kufua mikono mbele ya jengo na yanapatikana. Kuna maandishi kwenye ukuta wa mbele washing area na picha ya mikono.

Jengo ndogo la choo, au nyumba ndogo ya nje iliyojengwa kwa mbao na bati, karibu na jengo hilo kuna tangi la maji lenye jeusi ambalo limewekwa juu ya msingi wa saruji, eneo lote linaonekana kuwa la mashambani au vijijini.

Mwanamke huyu, huenda mama, amefurahi kupata maji kutoka kwenye bomba. Mwanamke huyu amekaa chini, akiwa amevaa fulana ya waridi, na suruali fupi nyeusi. Anachota maji, kwa kutumia mikono yake, na kuna ndoo kubwa ya manjano.

Kundi la watu wengi wakiwa wanawake wamesimama pamoja. Wengi wao wamevaa fulana au vest za rangi ya samawati iliyokolea zenye nembo fulani. Kila mmoja anaonekana kuwa na begi jekundu lenye nembo chini yake.

Jengo dogo, linalofanana na choo cha nje, lilichojengwa kwa matofali, jengo hili lina sehemu mbili, au zaidi tofauti, na kila sehemu ina milango ya rangi ya samawati. Sehemu ya chini ya jengo, imepakwa rangi ya chungwa iliofifia, na kuta za juu ni nyeupe.

Mwanamke huenda ni mhudumu wa afya, akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki, cha rangi ya buluu, amevalia suti ya matibabu, ya manjano na barakoa. Anajaza fumu kwenye karatasi, huku mtu mmoja mzee, mwanamme amevaa koti la kahawia, akisimama mbele yake na kumwelekezea kichwa chake.

Watu watatu wanapokea na kukabidhiana boksi za taulo za kike. Katikati kuna mwanamke amevaa tishati nyeusi yenye nembo ya Softcare. Ameshika boksi hilo na anatazama kamera huku akitabasamu. Upande wa kushoto kuna mwanaume aliyevalia shati la samawati naye pia anashika boksi na anatazama.

Huyu ni mfanyikazi wa afya mwanamke akitembea nje ya kambi au kituo cha matibabu. Amevalia suti ya kijani inayofanana na sare ya matibabu na anavaa glovu za samawati. Nyuma yake kuna mahema kadhaa yaliyotengenezwa kwa turubai nyeupe na milango yao imefunguliwa.

Hiki ni kituo cha kunawa mikono kilicho tengenezwa kwa mikono, kikiwa imekwa nje kwenye barabara au njia iliotiwa lami. Kituo hiki kimeundwa na fremu ya mbao enye kibao kidogo kilicho andikwa Hand washing station . Juu ya sehemu hio kuna chombo kikubwa cha plastiki cha rangi ya zamawati chenye pomba.

Huyu ni punda akiwa amebeba vyombo viwili vya manjano vya plastiki labda vikiwa na maji, upande wa kushoto na kulia wa mgongo wake. Nyuma ya punda , kuna mtu anayemfuata akishika fimbo .Manhdari ianonekana kuwa ya udongo na matope.

Huyu ni mwalimu ambaye anaonekana kama mwanaume mweusi akisimama mbele ya darasa akifundisha au akitoa maelekezo wanafunzi wengi wao wakiwa watoto wadogo wamekaa kwenye viti vya darasa wakimsikiliza wengi wao wameshika mabango yenye picha au maandishi.

Hii ni sehemu ya ndani ya ukumbi wa mazoezi, ikiwa na vifaa mbalimbali vya kuinua uzito na kufanyia mazoezi. Kuna mashine ya kuinua uzito, rafu yenye mipira ya mazoezi na vifaa vingine. Vyote vimepangwa vizuri na dirisha kubwa linaonekana nyuma likionyesha mandhari ya nje.

Hawa ni wachezaji wawili wa raga. Mmoja wao, mwanaume mwenye asili ya Afrika, anaonekana akiumia na amepiga magoti. Mwanamme mwingine ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa matibabu, amevaa fulana ya rangi ya kijani, njano, yenye neno medic .

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amelala chini kwenye nyasi ya uwanja anashika goti lake, jambo linaloweza kuwashiria kuwa anajeruhiwa au anahisi maumivu. Amevaa kaptura nyeupe, soksi nyekundu ndefu na viatu vya kuchezea.

Mchezaji huyu amevaa jezi la kijani kibichi. Kando yake yuko mchezaji mwingine aliyevalia jezi la nyeusi na nyeupe .Mchezaji huyu anaonekana kuwa amevunjika, mguu wa kulia.

Hili ni rundo la chupa ndogo za gilasi, kila moja ikiwa na unga wa rangi ya kahawia ndani. Chupa hizo zina kifuniko ya fedha, zimetawanyika na zimepangwa kwa namna ya rundo kwenye uso wa kitambaa chenye mfumo au sakafu.

Hii inaonyesha mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vingi vikiwa muonekano wa jadi au wa kienyeji vilivyowekwa pamoja. Mbele kabisa, kuna chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kioevo chenye rangi ya kahawia nyekundu. Nyuma yake, kuna maboga mengi yaliyopambwa.

Chombo cha udongo kinacho onekana kama chungu kikiwa na moshi unatoka ndani yake. Chungu hiki kina rangi ya kahawia na nyeusi na kina michoro ya mistari ya rangi nyeupe. Moshi unatoka juu ya chombo hicho. Nyuma ya chungu kuna vyombo vingine vya udongo, shanga na vitu vingine vya utamaduni wa afrika.

Hii ni mandhari ya wazi yenye mimea; miti na anga la samawati. Mbele kabisa kuna mimea yenye maua ya manjano na majani ya kijani kibichi. Nyuma ya mimea hiyo, kuna shamba au eneo la wazi lenye nyasi.

Kundi la watu watatu wanaonekana kuwa katika mazingira ya kitamaduni au ya sherehe . Watu watatu wamesimama mbele , mwanaume upande wa kushoto aliyevaa kofia la kijani, mwanaume katikati ambaye ameshika jogoo na mwanaume upande wa kulia aliyepaka rangi usoni.

Hili ni ahamba la vitunguu au mimea mingine inayofanana nayo. Mimea hiyo imepandwa kwa mistari ndefu kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Ina majani marefu, mepesi na ya kijani kibichi. Nyuma ya shamba kuna miti mikubwa na mimea mingine.

Hapa ni shambani palipojaa mimea ya malenge au mboga. Majani makubwa ya kijani kibichi yanafunika eneo lote la chini ya ardhi na mimea hiyo inaonekana kustawi vizuri . Kwa mbali, kuna vitu vinavyofanana na mianzi au uzio wa mbao.

Mikono miwili imeshika vitu viwili tofauti katika mazingira ya giza yaliyoangazwa na mishumaa. Mkono wa kushoto unashika mshumaa mrefu wenye rangi ya machungwa na mkono wa kulia unashika kitu kinachoonekana kama mzizi au mmea uliokaushwa. Mshumaa mwingine inaonekana ikiwaka nyuma.

Hii ni kundi ya mimea yenye majani makubwa na ya kijani kibichi. Majani yanaonekana kuwa na umbo la duara na yamechongoka kingo zake, yakionyesha muundo wake wa kipekee. Baadhi ya majani yamepigwa na jua na yanaonekana kuwa na rangi ya kijani iliyofifia. Majani hayo hutumika kama dawa za asili.

Hawa ni wanawake watatu wazima wakiwa Wameketi chini kwenye soko la wazi. Mbele yao kuna aina mbalimbali za mizizi na mimea. Inawezekana ni dawa za kienyeji. Wanawake hao wamevalia nguo za kitamaduni na wanaonekana wakiuza bidhaa zao.

Hii ni aina kumi ya mimea ambazo ni tofauti, zimepangwa kwa safu tatu na nguzo nne. Kila mmea una jina chini yake, ingawa majina hayo ni magumu kusomeka vizuri. Mifano ya mimea inayoonekana ni pamoja na miti, vichaka na majani mbalimbali yenye rangi tofauti.